Kuna mtu, mtu mwenyewe yuko shambani, na shamba yenyewe pia ni ya mahindi na ni kama anafanya kazi ya kuvuna, anavuna mahindi kwa ishara kuwa zimekuwa sawa.

Zizi la ng'ombe ambapo kuna ng'ombe za grade nne, wanaojitweka wakipumzika polepole wakingojea labda wapelekwe, waletewe chakula.